Mikono ya mtu ikijaza fomu au kumbukumbu za matibabu kwenye kitabu kikubwa cha kijani chenye mistari kilicho wazi juu ya meza. Kando ya kitabu hicho, kuna fomu nyingine za matibabu zenye picha. Picha inaashiria shughuli za usimimazi wa kumbukumbu za afya, labda katika hospitali au kituo cha afya.

Mazingira ya hospitali, labda wadi ya wagonjwa mahututi au eneo la kutunza wagonjwa wenye magonjwa ya kuambukiza. Muuguzi amevaa vifaa kamili vya kujikinga kuanzia kichwani hadi miguuni ikiwemo barakoa, miwani na suti maalum akishughulikia chupa ya dripu.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wamevalia barakoa na mmoja akiwa amebeba mtoto mchanga mgongoni. Wameketi kwenye meza nyeupe iliyowekwa nje, labda katika shughuli ya kijamii au kliniki. Mwanamke mmoja anaonekana akiandika, kuashiria kuwa labda wanahudumiwa au wanajaza fomu.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali akiwa na kifaa cha kumpa hewa usoni. Wahudumu wawili wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na barakoa wanamhudumia mgonjwa huyo.

Mtu aliyevaa barakoa akimkabidhi chupa ya maji na labda vitu vingine mwanamke aliyembeba mtoto mdogo katika eneo kavu na lenye udongo. Mazingira yanaonekana kuwa jangwa au eneo kame likiwa na jua kali na nyumba chache za asili nyuma.

Mgongo wa mtu aliyevaa fulana ya kijani kibichi yenye maandishi. Mtu huyu amembeba mtoto mdogo mgongoni ambaye mkono wake umebandika badeji au kitambaa. Picha inalenga kuonyesha juhudi za wahudumu wa afya jamii.

Wanawake wawili waliovalia fulana nyekundu na kofia za huduma za afya, wakiwa wamekaa mezani na kushughulika na vifaa vya matibabu. Mwanamke mmoja ana barakoa na anaonekana akifungua kifurushi cha matibabu, huku mwingine akishughulikia chupa za vifaa vingine.

Mwanamke mjamzito na mwanaume wote wakiwa wamevaa barakoa. Mwanaume anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya au mtafiti, akishikilia shajara na karatasi, akiongea na mwanamke huyo nje ya nyumba. Mazingira yanaonyesha makaazi ya kawaida, labda katika eneo la vijijini au mitaa ya kipato cha chini.

Mwanamke mmoja kiwa amevaa aproni nyeupe na shati la samawati akitabasamu na kuongea na mtu mwingine ambaye mgongo wake ndio unaonekana. Kulia kwao, kuna pakiti nyekundu ya kondomu. Mandhari ya nyuma inaonyesha vitu mbalimbali kama masanduku na nguo. Inaonekana kama mazungumzo au ushauri unaendelea.

Mchoro wa mfumo wa meno ya mwanadamu ikionyesha mdomo ulio wazi. Tunaweza kuona safu ya juu na chini ya meno meupe. Katika jino moja la juu, kuna shimo au kuoza la rangi nyeusi ambalo linaonyeshwa kwa undani zaidi kupitia kioo kidogo cha meno.

Mfano wa kabla na baada ya matibabu ya meno. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye pengo kubwa katikati. Sehemu ya chini inaonyesha meno yale yale yakiwa yamekarabatiwa na kuonekana yakiwa yamenyooka na bila pengo, ikionyesha matokeo ya kazi ya daktari wa meno.

Vifaa vitatu muhimu vya meno: jino bandia lililokamilika, kioo kidogo cha madaktari wa meno na chombo cha kukagua meno. Vifaa hivi vimewekwa juu ya sehemu ya rangi ya samawati isiyokolea ambayo inatoa hisia ya usafi na utaaluum.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanamke mwenye tabasamu nzuri. Midomo yake ina rangi ya kahawia-nyekundu na meno yake ni nyeupe na safi. Ngozi yake inaonekana kuwa laini na inang'aa. Hii inaweza kuwa picha inayotumiwa kutangaza bidhaa za urembo au meno.

Sehemu ya karibu ya mdomo wa mtu, inawezekana mwanamke anayepata huduma za uafi wa meno. Mtaalamu wa meno ambaye hajionekani kabisa isipokuwa mkono wake uliovalia glovu ya samawati anatumia kifaa cha kung'arisha meno chenye brashi ndogo nyeupe kwenye meno ya ju ya mtu huyu.

Mabadiliko ya meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ya meno. Meno wa juu yanaonekana kuwa na mapengo na rangi isiyo sawa. Meno ya chini yaliyorekebisha na kuwa na muonekano nadhifu meupe na mpangilio mzuri baada ya matibabu. Inaonekana matibabu ya meno yalifanyika ili kuboresha tabasamu na afya ya kinywa.

Mdomo uliofunguka na meno meupe safi, kuashiria afya nzuri ya kinywa. Mkono uliovaa glavu ya samawati unashikilia kioo kidogo cha meno, ambacho daktari, wa meno hutumia kuchunguza ndani ya mdomo.

Tabasamu la mwanamke mweusi akiwa kwenye kliniki ya meno. Mikono miwili ikiwa imevaa glavu za samawati inashika vifaa vya meno kuashiria daktari wa meno anamchunguza au kumtibu. Tabasamu la mwanamke linaonyesha meno meupe na safi likionyesha huduma nzuri ya meno.

Mkono wa mtu ukikama dawa ya meno kutoka kwenye mrija na kuiweka juu ya mswaki . Dawa ya meno inaonekana kuwa na mistari ya rangi ya samawati na nyeupe ikionyesha aina ya kawaida ya dawa za meno.

Kinywa cha mtu kikiwa wazi, huku meno meupe yakiwa yanaonekana vizuri. Mikono miwili iliyovalia glavu ya samawati inashikilia vifaa vya meno, ikionyesha kuwa mtu huyo anapokea matibabu ya meno.

Uso wa mwanaume, akiwa maetabasamu na kuonyesha meno yake. Anaonekana akisafisha meno yake kwa kutumia kijiti au mswaki wa asili, ambao umeingizwa kinywani mwake. Mwanaume huyo ana ngozi nyeusi, na meno yake yanaonekana meupe.

Mdomo wa mtu mwenye rangi nyeusi ya ngozi, kidole kimoja kime inua mdomo wa juu kidogo kikifichua fizi na afya ya meno meupe safi. Kucha ya kidole inaonekana imepakwa rangi ya waridi.

Waokoaji wawili waliovalia fulana nyekundu zenye nembo ya shirika la msalaba mwekundu wakisaidia watu katika eneo lililojaa mafuriko. Maji ya kahawia yamejaa karibu na nyumba, na waokoaji wanabeba box makubwa yanayoonekana kuwa na misaada.

Askari kadhaa wakiwa wamepanda pikipiki, wote wamevaa kofia za chuma, vifaa vya kinga na baadhi yao wameshika bunduki. Wanaonekana wako katika harakati au mafunzo na vumbi linaonekana hewani nyuma yao kuashiria mwendo kasi.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni au ya kawaida wakikusanyika mbele ya jengo linaloonekana kuwa ofisi ya serikali. Jengo hilo lina bango lenye nembo ya serikali na maandishi yanayoonekana.

Wahudumu watatu wa matibabu wakiwa wamevaa sare nyekundu barakoa na glovu za samawati wkipakia au kuandaa vifaa vya matibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Vifaa hivyo ni pamoja na machela ya kisasa na vifaa vingine vinavyohusiana na huduma za dharura.

Kundi la mwahudumu wa dharura, wakiwa wamevaa sare nyekundu na kofia za usalama za rangi ya chungwa wakimbeba mtu aliyejeruhiwa mwenye machela. Wanaonekana wakiwa karibu na gari la wagonjwa lenye milango wazi.

Shamba kubwa la mizabibu lenye safu ndefu za mimea ya mizabibu iliyopangwa vizuri. Mimea hiyo ina majani mengi ya kijani kibichi na inalelewa na vikingi. Kuna njia tupu kati ya safu za mizabibu na udongo unaonekana kuwa kavu kiasi.

Jengo lililoharibika vibaya na kubomoka likiashiria athari za tetemeko la ardhi au janga jingine. Magari mawili yameegeshwa kando na vifusi vya jengo yakionyesha uharibifu uliotokea katika eneo la mji. Kiasi kikubwa cha uchafu na matofali yaliyobomoka yanaonekana chini kuashiria ukubwa wa uharibifu.

Daktari wa afya amevaa mavazi ya upasuaji, kofia ya upasuaji na barakoa akiosha mikono yake kwa uangalifu kwenye sink .Anatumia sabuni ya kuuwa vijidudu inayoonekana kwenye chupa iliyowekwa ukutani. Taswira yake inaonekana kwenye kioo kilichopo ukutani mbele yake.

Wodi ya hospitali aukituo cha afya. Mwuguzi au mfanyakazi wa afya akiwa amevalia sare nyeupe na fulana ndani anaonekana akishughulikia kitanda kimoja cha wagonjwa. Kuna vitanda kadha katika chumba hicho vyote vikiwa na muundo wa rangi nyeupe na samawati.

Chumba cha x-ray huku machine ikiwa katikati, mtu mmoja pengine mgonjwa au mtaalamu anaonekama amesimama upande wa kushoto wa chumba hicho. Kuna vifaa mbali mbali vya matibabu kwenye ukuta na chini ya machine. Picha inaonekana kupigwa kupitia kio kwani kuna madoa au vumbi inavyooneka kwenye uso wa kio.

Mtu, labda mwanasayansi au fundi akiwa ameinama na kichwa chake kimeingia ndani ya mashine kubwa ya chuma ambayo inaonekana kama kifaa cha maabara. Mtu huyo amevaa koti jeupe la maabara.

Jengo kubwa la hospitali lenye alama mbele. Gari la wagonjwa limeegeshwa mbele ya mlango na watu kadhaa wakiwemo wanaume kwenye kiti cha magurudumu wanaonekana wamesimama nje ya jengo. Picha hii inaashiria kituo cha huduma za matibabu kinachotoa msaada wa dharura.

Kiti cha kisasa cha daktari, wa meno kikiwa na vifaa mbalimbali vya matibabu ya meno vilivyounganishwa. Taa kubwa ya upasuaji imewekwa juu ya kiti na skirini ya kufuatilia inaonekana ikiwa na picha za meno.

Mapipa mawili ya takataka yaliyotengenezwa kwa plastiki yakiwa na umbo refu na la mstatili. Pipa la kushoto lina rangi ya samawati iliyokolea huku lile la kulia likiwa jeupe na kifunikio cha samawati hafifu.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kliniki ya meno au kituo cha matibabu. Katikati kuna kiti cha daktari wa meno chenye rangi ya kijani samawati na vifaa vingine vya meno. Kwenye sakafu, kuna vifaa mbalimbali ikiwemo sanduku la glovu za matabibu lililoandikwa na sanduku jingine la manjano.

Maabara ndogo au chumba cha upimaji chenye meza nyeupe iliyojaa vifaa. Kifaa kikubwa cheupe kinaonekana nyuma na karibu nacho kuna mashine ya samawati yenye lebo.

Chati mbili za kupima uwezo wa kuona zinazotumika katika kliniki ya macho. Chati ya kushoto ni ndefu zaidi na ina herufi mbalimbali kwa ukubwa tofauti pamoja na alama zingine chini. Chati ya kulia i fupi kuliko zaidi na ina herufi kubwa zinazopungua ukubwa kadri zinavyoshuka ikiwa na mistari iliyopigwa alama ya kijani na nyekundu.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe la maabara akisimama karibu na mashine ya kufuatilia mapigo ya moyo akiashiria mazingira ya hospitali au kituo cha matibabu. Skrini ya mashine inaonyesha grafu zenye milia ya kijani na manjano ikionyesha data ya matibabu. Chini ya skrini kuna kikapu kidogo chenye nyaya na vifaa vya matibabu.

Kifaa ha kisasa cha kufuatilia ishara muhimu za mgonjwa chenye chapa. Skrini ya kifaa kinaonyesha namba kubwa za rangi ya zambarau na kijani zilizowakilisha viwango mbalimbali. Mkononi mwa mgonjwa ambaye amelala kitandani kuna sindano iliyochomekwa ikionyesha kuwa anapokea matibabu.

Mazingira ya kliniki au ofisi ya daktari, mtu mmoja aliyevaa koti jeupe la daktari ameketi kwenye meza na anaandika kwenye fomu au rekodi. Kwenye meza kuna dawati zenye majina na pia faili ya manjano. Mgonjwa ambaye amevalia nguo ya rangi ya waridi ameketi kwenye kiti mbele ya daktari.

Kitanda cha uchunguzi cha matibabu ambacho mara nyingi hutumika katika zahanati au hospitali. Kitanda kina fremu ya chuma cha fedha na godoro jeusi la ngozi au kitambaa kizito. Sehemu ya kichwa inaweza kuinuliwa au kuteremshwa.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la maabara na glovu nyeupe, akijiandaa kwa ajili ya sindano au utaratibu wa matibabu. Mikononi mwake, ameshikilia sindano iliyounganishwa na bomba ndogo la dawa au chanjo akionekana akichukua au kuandaa kiowevu.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinachotumika kufuatilia viashiria muhimu vya mgonjwa. Kifaa hicho kina skrini kubwa inayoonyesha namba na michoro na inaonekana kuwa na kamba ya kupimia shinikizo la damu iliyokunjwa chini yake. Kifaa kipo kwenye stendi yenye magurudumu ikionyesha kuwa kinaweza kuhamishika.

Kitembezi cha chuma chenye rangi ya fedha chenye mpini mweusi wa kushikilia. Kitembezi hicho kimesimama kwenye sakafu yenye vigae vya rangi ya kahawia nyepesi na nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya samawati. Sehemu ya kiti cheusi inaonekana upande wa kushoto.

Mtu akitembea kuelekea mlango wa kioo katika korido yenye kuta za rangi ya njano isiyokolea na sakafu ya vigae vyeupe. Mwanga mwingi unatoka kwenye mlango wa kioo , ukionyesha uwezekano wa kuwa kuna nafasi ya wazi au jua kali nje.

Bango la uhamasishaji wa siku ya afya ya akili duniani, iliyoandaliwa na hospitali ya rufaa ya mafunzo ya kitaifa ya Mathare kwa kushirikiana na wizara ya afya. Bango linaonyesha mwanamke akitafakari kwa utulivu, kuashiria umuhimu wa afya ya akili.

Mkono uliovaa glovu ya kijani ukiashiria chupa ndogo ya chanjo. Karibu na chupa hiyo, sindano inaonekana ikiwa tayari kutumika. Hii inawakilisha jitihada za kitaratibu za kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu.

Tukio la utoaji wa huduma ya afya kwa mtoto mchanga labda chanjo au dawa. Katika picha, kuna wanawake wawili na mtoto mchanga. Upande wa kushoto, kuna mwanamke anayeweza kuwa mama, amemshikilia mtoto mchanga kwa uangalifu mikononi mwake. Amevaa barakoa ya kijani, kuashiria umuhimu wa kujikinga na kuwalinda wengine.

Kampeni ya chanjo au matibabu, ambapo mtaalamu wa afya anampa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mama au mlezi wa mtoto amembeba mtoto huyo huku akishuhudia. Mtaalamu huyo amevaa kofia nyeusi, na vest nyeusi, na anainama kumfikia mtoto.

Mkono wa mtu mzima ukiwa umemshika mtoto mchanga, labda akimnyonyesha au akimtunza. Kuna mkono mwingine unaoonekana ukiwa umeshika sindano au kitu kinachofanana na sindano kuashiria mtoto huyo anapata chanjo au matibabu ya kimatibabu.

Mtoto mdogo amelala kitandani akiwa na bandeji nyeupe kichwani na bomba la kusaidia kupumua puani, mkono wa mtu mzima unaonekana umeshika mkono wa mtoto huyo unaonekana umefungwa bandeji pia. Mazingira yanaonekana kama hospitali au kituo cha afya yakionyesha mtoto huyo yuko mgonjwa na anapokea matibabu.

Tukio la chanjo, upande wa kushoto daktari wa afya amevaa barakoa na miwani anampa sindano mtoto mdogo mwenye shati la rangi mbalimbali labda kwenye bega lake. Mtoto anaonekana kutazama upande mwingine.

Mkono wa mtu na kuna jeraha ndogo labda kidonda au kovu lililopona katikati. Rangi ya ngozi inaonekana kuwa nyeusi na kuna madoa madogo au matuta yaliyotandikwa juu ya uso wa ngozi. Pembeni mwa picha, sehemu ya nguo yenye rangi mbalimbali inaonekana, ikionyesha kuwa hii ni picha ya karibu ya sehemu ya mwili.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa na vitambaa na blanketi. Kuna mtu mzima anayemshika mtoto huyu kwa uangalivu akiwa amevaa glovu nyeupe. Mtoto anaonekana kuwa na vifaa vya kimatibabu kama vile bomba ndogo puani na lingine mkononi.

Kundi la watu wakishiriki katika shuguli ya usafi au utunzaji wa mazingira. Mbele kabisa kuna mwanamke aliyevaa kofia ya kijani, fulana nyeupe na suruali nyeusi akifanya kazi kwa bidii kuweka takataka au uchafu kwenye mfuko mweusi mkubwa.

Afisa wa afya anayevaa barakoa na fulana akimpa mtoto mdogo chanjo ya mdomo. Mtoto ameketi kwenye paja la mwanamke ambaye huenda ni mama yake na pia amevaa barakoa. Watu wengine kadhaa wamekusanyika nyuma yao, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa, wakisubiri au kushuhudia zoezi hilo la chanjo.

Mfanyakazi wa afya ambaye amevaa barakoa nyeupe na nguo ya samawati yenye mikono mirefu na zambarau akimpatia mtoto chanjo ya matone mdomoni. Mtoto amevaa sweta nyekundu na anaonekana ameegemea ukuta wenye rangi ya kahawia.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya maji yanayotoka kwenye bomba, sabuni inaoekana kwenye mikono ikiashiria usafi. Kuzama kwa chuma kunaonekana chini ya mikono na tiles nyeupe zinaonekana nyuma.

Kifaa cha kunawia mikono ambacho kina ndoo kubwa cha samawati juu iliyojaa maji na bomba ndogo ya kufungulia maji. Chini ya ndoo hilo kuna beseni la samawati la kukusanya maji machafu, kifaa hicho kimetengenezwa kwa chuma cheupe.

Vifaa vya mazoezi vinavyotumika kuimarisha misuli ya mkono na kiganja. Kila kimoja kina mpini mweusi wenye umbile la sponji kwa ajili ya kushika vitu na chuma chenye chemichemi katikati kinachotoa upinzani.

Mguu wa mchezaji wa mpira wa miguu, ukiwa umelala chini kwenye nyasi bandia. Mchezaji huyo ameshika goti lake akionekana kuwa na maumivu au akifanya mazoezi ya kunyoosha misuli. Mpira mweusi na mweupe wa soka umelala kando yake.

Seti kamili ya vifaa vya mchezo wa kuteleza theluji ikiwa ni pamoja na bodi nyeupe, viatu viwili maalum vya kuteleza, kofia nyekundu ya usalama, miwani na glovu. Vifaa hivi vimepangwa vizuri juu ya safu ya mbao vikionyesha utayari ya michezo ya theluji.

Mguu uliovaa kiatu cha michezo chenye rangi ya dhahabu ikishililiwa na mikono miwili ikiashiria maumivu au jeraha la kifundu cha mguu. Mtu huyu anaonekana ameketi kwenye nyasi labda baada ya kufanya mazoezi au shughuli za kimwili.

Wanariadha wawili wakiwa kwenye njia ya kutembea au kukimbilia iliyozungukwa na miti na majani mabichi. Mwanamke aliyevaa nguo za michezo, anaonekana akishika goti lake akionyesha maumivu au usumbufu.

Mikono miwili ya mtu iliyonyooshwa juu viganja vikionekana wazi. Ngozi inaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyokolea na baadhi ya mistari kwenye viganja inaonekana wazi. Mkono juu umevaa saa ya rangi ya fedha na mkono wa chini una bangili za rangi tofauti.

Mmea wenye majani marefu na membamba yaliyopangwa kwa safu mbili kama vile majani ya jamii ya kunde. Mmea huu unaonekana kukua kuelekea juu labda ukuitegemea ua wa mbao unaonekana nyuma.

Mmea wenye majani marefu, mebamba na yaliyopangika vizuri, ukiwa umening'inia au kuelekezwa kwenye uzio wa mbao. Nyuma ya mmea huu, kuna nyasi ndefu na mazingira ya asili yanayoashiria eneo la mashambani au la porini. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia au yamekunjamana, yakionyesha labda mabadiliko ya msimu au hali ya hewa.

Mmea wenye majani ya kijani kibichi yaliyofunikwa na vumbi au uchafu, ukiashiria kuwa unaweza kuwa umekuwa katika mazingira ya wazi au yasiyotunzwa. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na mashimo madogo, labda kutokana na wadudu au uharibifu mwingine.

Mti mkubwa wenye majani mengi ukisimama katikati. Jua linawaka moja kwa moja kutoka nyuma ya mti na kunasababisa miale mikali ya mwanga. Kwa mbali kuna mimea mingine na muundo unaofanana na kibanda au jengo ndogo.

Mimea mingi yenye majani makubwa ya kijani kibichi mbele. Inaonekana kama bustani au eneo la misitu . Nyuma yake kuna miti mirefu yenye majani mengi na mwanga wa jua unapita katikati ya miti hiyo na kuunda vivuli.

Mmea wenye maua ya manjano na maganda ya mbegu yaliyokauka ukionyesha kuwa labda ni msimu wa maua au wa matunda. Majani ya mmea yanayoonekana kuwa ya kijani kibichi na mazingira ya nyuma na miti mirefu yakionyesha eneo la wazi au msituni.